Darasa lililo na wanafunzi wanaojifunza elimu ya watu wazima, waliomzunguka mwalimu wao na wakimsikiliza kwa makini.

Darasa lenye wanafunzi wakike pamoja na wakiume wanaojifunza elimu ya watu wazima, ikiwa mmoja wao akionyesha mfano mbele ya darasa hilo, pamoja na mwalimu wao pembeni.

Kitabu chenye maelekezo kwa lugha ya kiswahili kinachotumika kufundishia watoto wadogo wa elimu ya awali ya shule ya msingi.

Darasa kubwa la kisasa lenye viti na meza zenye kompyuta mpakato maalumu kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Chumba cha kulala kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari, chenye vitanda vitatu juu na chini, meza moja pamoja na viti viwili.

Chumba maalumu, maktaba kinachotumika kuhifadhi vitabu, maalumu kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kujisomea.

Wanafunzi wa elimu ya chuo wakiwa darasani, wa kike kwa wa kiume, wakimsikiliza mwalimu wao ambaye akitoa maelekezo akiwa amesimama mbele ya darasa.

Wanafunzi wa elimu ya chuo, wakiwa katika kindi wakitumia kompyuta mpakato katika kujisomea.

Wanafunzi wawili wa elimu ya chuo, wakiwa katika moja ya darasa wakifanya majaribio kwa vitendo.